Hi ni timu ya mpira wa miguu anatembea au kukimbia kwenye uwanja wa michezo mbele ya umati wa mashabiki wachezaji hawa wa mpira wa miguu wote wakiwa wamevalia jezi za rangi ya manjano yenye michoro ya kahawia au nyeusi.

Nembo hii ni ya chama cha Jubilee, chama cha siasa nchini humu Kenya. Hii inanjiwa nyeusi, mwenye tawila mzeituni mdomoni ndani ya duara jekundu. Chini ya nembo pana neno kaulimbiu "mbele pamoja" kwa herufi nyekundu.

Huu ni umati mkubwa wa mashabiki wa Kenya, wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu. Wanashangilia kwa furaha na wanatabasamu, wanashikilia bendera kubwa ya Kenya mbele yao ambayo imepambwa na ngao za kimaasai.

Katika sehemu hii ya kucheza, wanawake watatu wanaonekana kuwa wanakimbilia mpira . Wote wamevalia kama timu moja ya buluu. Mwanamke mmoja ameshikilia mpira huku akikimbia.

Hii ni katika uwanja wa michezo wanaume wanne wanainua mikono yao kwa ishara ya kuonyesha furaha. Mwanaume mmoja ana bendera ya Kenya kwenye kifua chake, nyuma yao pana watu wengine ambao wamekuja kuangalia chezo.

Huu umati mkubwa wa watu wako katika uwanja wa michezo labda wakihudhuria mechi ya mpira wa miguu au tukio lingine kubwa la michezo. Sehemu hii imejaa maelfu ya watu wamejaza majukwa hapa kwenye uwanja.

Idadi kubwa ya vitambulisho vya taifa vya Kenya vikiwa vimepangwa kwa wingi labda vikisubiri kusabazwa au kukusanywa na wenyewe. Sehemu kubwa hii ya picha imejaa vitambulisho vya taufa vilivyopangwa kwa safu na kurudikana katika virushi vidogovidogo.

Hapa ni katika uwanja wa michezo watu wengi ambao wako kwenye umati wameketi wakishangilia wachezaji hawa wachezaji hawa wamevalia jezi za kijani na rangi ya nyeupe.

Hii ni bango la kampeni ama ujumbe wa amani unayomshirikisha, mheshimiwa Rachel Shebesh. Ana maelezo ya kina kwenye bango hili, amesimama upande wa kulia wa picha, amevaa nguo refu ya rangi ya nyekundu.

Watu hawa ambao wanafanya kazi katika kampuni hii, wamevalia nguo nyeusi na nyekundu. Wamekusanyika na kuketi pamoja katika viti ambazo ni nyeusi. Wanasikiliza mtu mmoja amabaye anawongelesha.

Hili ni kundi la wanaume wengi ambao wamevalia suti na wamekusanyika mbele ya jukwaa lenye nembo ya chama cha ODM. Mwanamme mmoja amesimama kenye jukwaa akiongea, huku wengine wakimskiza.

Mwanariadha huyu anatua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali huku mchanga ikinyanyuka hewani. Amevalia vazi la michezo na anaonekana akifanya juhudi kubwa, anaonyesha wakati muhumi katika tukio la riadha.

Kundi hii ina watu wanane. Bhaadhi yao wakiwa wamevalia majoho ya sherehe, yanayofanana na yale ya mahakama. Wamesimama mbele ya jukwaa lenye nembo ya serikali ya Kenya. Kila mmoja ameshika kitabu au cheti.

Hawa ni kundi wa mashabiki wa mpira wa miguu, wakiwa wamekusanyika jukwaani, huku wakishangilia kwa shauku na kuinua mikono yao juu. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi za blue na nyeupe, zikiashiria rangi za timu wanaoishabikia.

Katika kundi hili kubwa la watu, wengi wao wa mevalia majoho meusi na mashati meupe yanayaofanana na mavazi ya wanashiria, baadhi yao wameshika mabango yenye ujumbe kama Protect Judicial Independence wakionyesha wanashiriki katika mandamano au mkutano wa wandishi wa habari.

Watu hawa wako katika uwanja wa mpira, wanaume kwa wengi kuliko wanawake, wanaonekana kuwa wanafurahia sana. Wamevalia nguo za kijani, mwanamme mmoja amejipaka rangi ya kijani kwenye ngozi yake.

Umati huu wa watu ni mkubwa. Wako katika uwanja wa michezo au tukio la umma. Wakiwa na shahuku kubwa. Nyuso na mikono yao wamekusanyika pamoja na wameinua mikono yao, juu. wengine wamefunga vinywa vyao.

volleyballi unaendelea, ambapo wachezaji kutoka timu mbili tofauti, wanaruka juu karibu na wavu kujaribu kupiga au kuzuia mpira. Wachezaji wamevaa jezi zenye rangi nyekundu na nyingine za kijani na zingine za blue .

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu wawili, wakichuana kwa mpira kwenye uwanja wa kijanikibichi. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyeupe na mwingine jezi nyekundu. Wakiwa kwenye mchezo mkali. Kwa nyuma kuna mabango yenye matangazo na jengo lenye maandishi.

Hii ni ofisi ya umma na serikali, watu kadhaa wako katika ofisi hii ambayo inaitwa ya huduma, kituo hiki ni cha nchi ya Kenya, kuna wafanyikazi wawili mmoja mwanaume na mwingine mwanamke.

Kwenye jumba hili kikuu, pana rangi ya bendera ya Kenya. Nyeusi, nyekundu na kijani kibichi. Nyumba hili limeandikwa maneno, Huduma Kenya. Panaonekana kuwa na wanaume ambao wanatoka kwenye chumba hilo.

Hii ni umati kubwa ya watu ambao wamekusanyika katika tukio la sherehe, wengine wakiwa wamevalia nguo za rangi ya kijani. Mtu mmoja katikati amevalia kofia ngumu ya kijani ambayo imeandikwa ka da fa.